Hii ni ndani, ya duka la nguo. Inaonyesha sehemu ya duka iliyo na nguo mbalimbali zikiwemo fulana, mashati ya polo, na kaptura. Kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye reki na pia, zilizopangwa kwenye rafu.

Hili ni ndani ya duka ya mapambo. Kuna vito na vifaa kwenye rafu nyeupe, kuna stendi nyeusi za kuonyesha mkufu na pete pamoja na mikoba na saa zikiwa zimepangwa sawasawa.

Hili ni duka la nguo likionyesha sehemu ya nguo za chapa ya Polo. Kuna rafu mbili zilizojaa nguo zilizokunjwa na zilizoning'inia ikiwemo fulana za Polo zenye rangi mbalimbali na jeans . Juu ya rafu kuna ishara ya nembo ya Polo.

Hili ni duka la nguo, ndani ya duka kuna safu za nguo zilizopangwa kwenye makabati. Nguo hizo zina rangi mbali mbali zikiwemo nyekundu, njano, bluu na nyeupe. Sakafu ina muundo wa vigae. Mbele ya duka kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Hii ni onyesho la bidhaa dukani labda duka la vifaa au nguo. Katikati kuna maniquinn amevaa kofia na nguo yenye michoro. Kwenye meza nyeupe iliyo mbele ya maniquinn ,kuna onyesha la shanga, mkufu kadhaa. Begi ndogo la rangi ya chungwa na vitambaa vilivgokunjwa.

Hii ni ndani ya duka la nguo. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na meza na pia kuna viatu kwenye rafu ukutani. Duka linaonekana kuwa na mwangaza mzuri na mpangilio safi kunaoashiria mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Hii ni ndani ya duka la nguo. Inaonekana kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na kwenye mannequinn . Taa zinaning'inia kutoka dari na kuna watu wachache ndani ya duka wakichagua nguo.

Hili ni duka la nguo au mavazi ndani ya jumba la maduka. Duka Lina madirisha makubwa ya kiooo yanayo onyesha nguo zilizopangwa ndani ikiwemo mashati, jaketi na suruali. Sakafu ya jumba la maduka ina vigae venye rangi tofauti.

Hili ni duka la kisasa la nguo. Ndani ya duka kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye safu na meza. Taa za dari zinatoa mwanga mwingi, na unaweza kuona skrini za televisheni ukuta zikionyesha picha.

Hili ni duka la nguo yenye nguo zilizopangwa vizuri. Nguo zimeifadhiwa kwenye rafu na zingine zimetundikwa kwenye kamba za nguo. Kuna rafu nyingi zilizojazwa na nguo zilizokunjwa vizuri kama vile mashati na suruali.

Hii ni duka au sehemu ya kuonyesha bidhaa labda ya nguo au vifaa vya urembo. Inaonyesha rafu zenye bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, viatu na labda vito vya mapambo au vifaa vingine vidogo.

Hii ni ndani ya duka la nguo. Tunaweza kuona nguo zilizopangwa kwenye rafu na kofia na viatu vilivyowekwa kwenye meza za kuonyeshea.

Hili ni duka la nguo za wanaume likionyesha suti nyingi zikiwa zimetundikwa kwenye rafu ndefu. Suti hizo zina rangi tofauti hasa buluu na kijivu na baadhi zina michirizi au miraba. Inaonekana kama duka la nguo rasmi au mavazi ya sherehe.

Hili ni duka la nguo la wanawake, nguo hizo ziko rangi tofauti tofauti ikiwemo njano, nyekundu, nyeupe, ya madoa nyeusi. Vigae ya chini la duka liko na rangi ya nyeupe na nyeusi.

Hili ni ndani ya duka la nguo likionyesha mpangilio wa bidhaa na nafasi ya ununuzi. Kuna nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu na kwenye meza za kuonyesha.

Kua duka la nguo la kisasa lenye rafu nyeupe zilizopangwa vizuri. katika rafu izo kuna nguo mbalimbali za wanaume zikiwemo mashati, fulana na koti. upande wa kushoto kuna koti la buluu. Katikati kuna mashati ya rangi tofauti yaliyopangwa vizuri.

Duka la nguo, labda la mitumba au duka la kawaida la nguo, lina nguo mbalimbali zikiwemo kaptula, magauni, na makoti, zilizopangwa kwenye rafu na kuvalishwa kwa manekeni. Manekeni hayo yanaonekana mbele yakiwa yamevalishwa mavazi tofauti, yakionyesha mitindo mbambali ya mavazi.

Hili ni duka la manguo. Duka linaonekana kuwa la kisasa na lina safu nyingi zilizojaa nguo zilizokunjwa vizuri na zilizopangwa kwa utaratibu. Pia kuna meza na viti vya kuonyesha bidhaa au kwa wateja kukaa. Mwangaza wa ndani ni mkali sana.

Hili ni duka la nguo na mifuko. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na mifuko ya shule au miziko imepangwa juu ya rafu. Pia kuna kibao chenye nambari kwenye mabano, mia moja hamsini juu yake labda kuonyesha bei.

Hili ni ndani la dukaabda duka la nguo au bidhaa. Ku

Hii ni ndani ya duka inayo onyesha mifuko ya mikono na labda vyatu vilivyo pangwa kwenye rafu nyeupe. Kuna mifuko ya rangi tofauti na mitindo mbali mbali baadhi ya bidhaa ziko kwenye masanduku ya kahawia.

Hili ni duka lenye rundo ya mashati yaliyopakiwa vizuri, mengi yakiwa na rangi ya buluu na meupe, yamewekwa juu ya meza au counter ndefu. Nyuma kuna nguo zilizininginia kwenye safu zikiashiria duka la nguo.

Hili ni duka la nguo. Kuna nguo nyingi zilizoning'inia kwenye tandikio, na kuna doli wa kuonyesha nguo, anavaa koti yenye kofia na suruali nyeusi, pamoja na viatu vyeupe. Sakafu inaonekana kua rangi ya kijivu.

Hili ni ndani la duka, duka hili limeandikwa kwenye mabano (Italian Men's & Ladies' Fashion) kwenye mlango ikionyesha kua wanauza mavazi na viatu vya kitaliano kwa wanaume na wanawake. Ndani ya duka kuna viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na pia nguo zimeonekana.

Hii ni soko ya magari, kuna magurudumu ya gari ama matairi yaliyopangwa au kurundikwa. Matairi yanaonekana kua na mfumo ya kukanyaga iliyotamkwa, ikionyesha kua yanaweza kua mapya au yaliyotumika lakini bado yanaweza tumika.

Hili ni gari ndogo ya abiria aina ya vani au matatu iliyoegeshwa na ina rangi ya kifedha au kijivu. Gari hili lina nembo ya bendera ya Kenya na maandishi Progressive Credit na SMS LOAN 25830 Upande wake imeegeshwa nje labda kwenye eneo lenye nyasi.

Huku ni uwanja wenye miti na kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa nje, uwezekano mkubwa kua ni eneo la wazi au la maegesho. Gari jeusi linaonekana kama Hatchback, liko mbele katikati ya picha.

Hii ni ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma. Viti vinaonekana kuwa na rangi ya kijivu na vimefungwa miganda ya usalama. Dirisha zinaonekana upande wa nyuma zikionyesha mandhari ya nje iliyo na mimea na labda miundo flani.

Haya ni matairi la gari likiwa linasafishwa kwa maji, labda kwa kutumia mashine ya kuosha lenye shinikizo la juu. Maji yanatoka kwa nguvu na kulenga katikati ya tairi, ambapo kuna rim ya chuma.

Haya ni magari yaliyoegeshwa katika uwanja la wazi, lenye nyasi, nyuma ya uwanja huu kuna miti, na anga ni ya bluu kuna gari la kifahari la aina ya volvo lenye rangi ya kifedha, linaonekana mbele ya magari zingine.

Kuna lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa ikiwemo gari ndogo na vani nyeupe kwenye trela yake maalum. Lori hilo liko nje chini ya anga ya buluu lenye mawingu meupe. Kuna nguzo ya taa barabarani nyuma ya lori.

Kuna kundi la watu na magari yaliyoegeshwa nje, labda kwenye eneo la pikiniki au mkusanyiko wa kijamii. Kuna miti mirefu inayotoa kivuli, na baadhi ya watu wamekaa chini kwenye nyasi, huku wengine wakisimama karibu na magari.

Hii ni gari aina ya Subaru Forester, rangi yake ni nyeupe. Ni gari ambayo ina milango minne na inaonekana kuwa imeegeshwa nje. Inaonekana kuwa katika hali nzuri.

Hili ni gari aina ya Toyota Prado yenye rangi nyeusi. Inaonekana kuwa na milango mitano na inaweza kubeba abiria wengi, mara nyingi viti saba na kuelekea.

Hili ni gari aina ya Toyota likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi au ardhi isiyo tambarare na anga linaonekana kuwa na mawingu. Gari hili linajulikana kwa uimara wake na uwezo wa kusafirisha watu kadhaa kwa urahisi na usalama.

Kuna gari aina ya Subaru Impreza nyeusi iliyoegeshwa kwenye nyasi karibu na gari jingine jeupe. Gari hili lina muundo wa kisasa na magurudumu yenye muundo wa kipekee.

Hili ni gari aina ya Toyota land cruiser prado yenye rangi nyeusi au kijivu iliyo egeshwa nje kwenye sehemu yenye changarawe mbele ya jengo lenye rangi ya bluu.

Hili ni gari jeupe linaloonekana kuwa basi ndogo au van, likiwa limeegeshwa usiku mbele ya jengo refu, labda jengo la biashara au hoteli. Taa za nyuma za gari zinamulika na kuna taa nyingine zinazoonekana kwenye jengo.

Hii ni mazingira ya duka la magari ambapo muuzaji anampa funguo za gari mteja ambaye anaonekana kuwa na furaha akiwa na mwanamke mwingine. Wote watatu wako mezani na kuna nyaraka na kompyuta mbele yao kuashiria mchakato.

Hii ni chumba cha maonyesho cha magari kinachoonekana kuwa cha muuzaji rasmi wa Hyundai . Kuna magari kadhaa yaliyopangwa ndani ya chumba, likiwemo magari ya blue la Hyundai katika sehemu ya mbele ya picha. Chumba kina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Hii ni soko la magari, ambapo magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, huku miti ikiwa nyuma yao. Magari hayo yana rangi mbalimbali, kama buluu, nyeusi, na njano. Hali ya juu inaonyesha anga la buluu lenye mawingu meupe

Hii ni soko ya magari. Kuna picha ya gari dogo jeupe likiwa limeegeshwa mbele ya mandhari ya milima au miamba. Gari hilo linaonekana kuwa katika eneo lenye ukame au lisilo na mimea mingi, likiwa na milima yenye rangi ya udongo na mawe nyuma yake.

Hii ni soko ya magari. Kuna watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa ni chumba cha maonyesho ya magari au duka la magari. Mwanaume mmoja ambaye anaweza kuwa muuzaji wa magari amevalia suti na anaonyesha kitu chenye kompyuta kibao kwa wanandoa wanaotabasamu.

Hii ni sehemu ya soko la magari. Kuna magari kadhaa yaliyopaki kwenye eneo la nyasi lenye miti nyuma yake. Rangi za magari hayo ni kama buluu, nyeusi na nyeupe. Mandhari ya juu yanaonyesha anga ya buluu yenye mawingu meupe.

Hii ni soko ya magari. Kuna trela ya kubeba matano ambaye utumika kusafirisha magari mengi Kwa wakati moja ina rangi ya bulu na ina muhundo wa korofa mbili Kwa hajili ya kupakia magari.

Kuna lori la kubebea magari, likibeba magari kadhaa. Inaonekana kua lori la Scania, ambalo mara nyingi hutumika kusafirisha magari, katika maeneo ya mijini au kwenye tovuti wa ujezi. Mandhari ya nyuma ni miti na nyasi ya kijani kibichi.

Hii ni onyesho ya ndani ya gari la zamani, hasaa dashibodi au usukani wa Ford Mustang. Kuna dashibodi ambayo ni sehemu ya mbele ya gari yenye viashiria na vidhibiti.

Hii ni soko ya magari. Kuna gari aina ya Subaru, rangi ya samawati. Gari hili lina milango mitano na mfumo wa uendeshaji wa magurudumu yote. Magari ya Subaru yanajulikana kwa uimara na utendaji wake bora katika maeneo ya nyabarabara ngumu.

Hii ni soko ya magari ambapo kuna chumba cha maonyesho cha magari, kinachoonekana kua cha magari aina zote. Ndani yake kuna magari kadhaa yaliyopangwa pamoja na viti na meza za ofisi.

Hii ni safu ya magari yaliyopangwa labda kwenye maonyesho ya magari au eneo ya maegesho . Magari kadhaa meupe yanaonekana mbele na mengine ya rangi tofauti yanaonekana kwa nyuma yakiwa yameegeshwa kwa mistari.

Hili ni soko la magari. Kuna garidogo la abiria au matatu lenye rangi jeupe. Limesimama kwenye barabara ya udongo au eneo lisilo na lami na nyuma yake kuna mlima au kilima kikubwa chenye miamba na mimea michache.

Hii ni soko ya magari, kuna gari la zamani lenye rangi ya chungwa likiwa limeegeshwa nje. Inaonekana kuwa katika mazingira ya soko au kando ya barabara kukiwa na vibanda au majengo nyuma yake.

Hii ni soko ya magari. Kuna picha ya gari jeupe la Volkwagen lililoegeshwa barabarani mbele ya jengo lenye maandishi customer care . Nyuma ya mandhari ni miti na majengo ya ghorofa.

Hii ni soko ya magari. Kuna gari la kioo rio ya rangi ya kijivu au kifedha. Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa mbele ya ukuta au uzio wenye muundo wa chuma. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo.

Hii ni soko ya magari. Kuna sehemu ya ndani ya gari inayokuwa na viti vya rangi ya kijivu. Viti vinaonekana kuwa katika hali nzuri na kuna nafasi ya kutosha kwa abiria. Sehemu ya nyuma ya gari inaonekana kwenye kioo.

Hii ni soko ya magari. Kuna onyesho la ndani, la gari, labda, aina ya Subaru Legacy. Gari ina viti vya rangi ya bluu na dashbodi ya rangi ya kahawia na nyeusi. Mlango ya gari iko wazi.

Hili ni duka au soko lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye meza na rafu. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa ni za ufundi kama vile vyungu, mapambo na vitu vingine vya kumbukumbu. Mahali hapo panaonekana kuwa pamejaa vitu vingi na vyenye rangi tofauti.

Hili ni ndani ya soko lenye watu na bidhaa mbalimbali. Kuna watu kadhaa sokoni wengine wakitembea na wengine wakiuza au kununua bidhaa. Kuna masanduku yaliyojaa mataunda na mboga kama vile parachichi, mboga za kijani.

Hili ni soko la matunda na mboga. Kuna meza iliyojaa bidaa mbalimbali kama vile nyanya, ndizi, mahindi na mboga za majani. Mtu mmoja anaonekana amesimama nyuma ya meza ya mauzo. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko lenye shughuli nyingi labda wakati wa jioni kutokana na taa zinazong'aa.

Hili ni soko au eneo la mauzo ya maua na vitu vingine labda katika eneo la mijini. Kuna maua mengi ya rangi tofauti yaliyopangwa kwenye vikapu au vyombo yakionyesha aina mbalimbali za maua kama vile waridi na mengine.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi labda soko la ndizi, likiwa na rundo kubwa la ndizi zilizopangwa kwenye masanduku na meza. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au kununua bidhaa. Mazingira inaonekana kuwa ya wazi.

Hili ni ndani la soko au sehemu ya soko inayo onyesha vibanda vinavyo uza matunda na mboga mbalimbali. Kuna bidhaa nyingi zilizo pzngwa kwenye meza au chini na pia kuna watu wanao onekana wakiuza au kununua bidhaa hizo .

Hili ni soko lenye mboga na matunda mengi yaliyopangwa vizuri. Unaweza kuona vitunguu, nyanya, pilipili, hoho za kijani na njano, pamoja na matunda na mboga nyingine nyingi. Kuna kikapu cha blue , chenye kitu kinachoonekana kama kitunguu saumu au viungo vingine katikati ya bidhaa.

Hii ni rundo kubwa la matango makavu au maboga yaliyopangwa chini labda kwenye soko au eneo la kuhifadhi. Nyuma yake kuna magunia iliyokuwa na vitu visivyojulikana.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ikiwezekana soko la Muthurwa Nairobi. Kuna wachuuzi kadhaa wengi wao wakiwa wanawake. Wamekaa chini na kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya nyingi zilizowekwa chini na mboga zingine kama kabeji au mboga za majani kwa nyuma.

Hii ni soko la matunda na mboga. Kuna rundo la matunda na mboga mbalimbali yaliyopangwa kwa ajili ya kuuza kama vile ndizi zilizoning'inia, maembe na matunda mengine mengi.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, kuna watu wengi wakitembea na wachuuzi wakiuza bidhaa zao kando ya barabara. Bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga zimepangwa chini au kwenye meza ndogo pia kuna miavuli ya rangi tofauti kama vile mwekundu na bluu inayotumika kutoa kifuli kwa wachuuzi na bidhaa zao.

Hili ni duka la rejareja au soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali zinazoning'inia na kuonyeshwa. Inaonekana kuna mapambo, shanga na vitu vingine vya kuuza vikiwa vimepangwa kwenye kuta na meza.

Hii ni ndani ya jengo kubwa, labda soko ama kituo cha ununuzi, chenye gorofa nyingi. Kuna maduka mengi yenye bidhaa mbali mbali zilizopangwa na watu wanatembea kwenye ngazi na maeneo ya wazi.

Hili ni soko ama eneo la biashara. Kuna maduka yaliyo na bidhaa mbalimbali na watu wengi wakiwa wanatembea au wamekaa. Baadhi ya ishara zinazoonekana ikiwemo kwenye mabano salon na nambari mia mbili themanini na moja. Baadhi kama vile nguo na vitu vingine vinaonyeshwa kwa ajili ya kuuza.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi likionyesa rundo la mboga na matunda. Kuna vitunguu vingi vyeupe, karoti na nyanya nyekundu, zilizopangwa kwa wingi. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara sokoni na nguo au vitambaa vikiwa vimetundikwa kama bidhaa zinazouzwa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakiuza na kununua matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa chini au kwenye mikeka. Baadhi ya bidhaa zilizoonekana ni pamoja na ndizi, viazi tamu na mboga nyinginezo.

Hili ni soko la matunda na mboga. Inaonekana kuna ndizi zilizoning'inia juu ,nyaya nyingi zikiwa kwenye chombo, mizigo ya viazi vitamu au mihogo kwenye mifuko na rundo la samaki au mboga zilizokaushwa chini.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vyombo vingi vya kupikia vya chuma kama vile sufuria na kikaango pamoja na kreti za plastiki za rangi ya buluu. Kuna pia meza na viti na majengo yenye paa za nyasi au mabati yanayoonekana nyuma.

Hili ni soko. Kuna chumba chenye sanaa nyingi za uchoraji. Kuta zimefunikwa kabisa, na picha mbali mbali zikionyesha mitindo na rangi tofauti. Inaonekana kama nyumba ya sanaa au duka la sanaa, ambapo picha zimepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa au kuuzwa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi likionyesha rundo kubwa la karoti mbele na kando yake kuna maboksi yaliyojaa mboga zingine kama matango au bahamia. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara sokoni.

Huu ni soko uliokuwa na matunda aina tofauti tofauti kama vile maembe, mananasi, tangawizi, pilipili hoho matango, biringanya na mboga zingine. Matunda na mbugua huwekwa kwenye vikapu na vyombo vya plastiki.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile nguo, mapambo na vitu vingine. Watu wengi sana wanaonekana wakitembea, wengine wakinunua bidhaa hizo. Kuna jengo lililo jengwa kutumia hema, ili kuzuia jua kupata bidhaa hivyo.

Kuna bendera ina matangazo ya commercial properties for sale , yaani mali ya biashara inayouzwa na namba za simu ya mawasiliano ambayo ni sufuri saba moja tano nne tano tano tatu saba saba na sufuri saba nne mbili nne sufuri nane sufuri sufuri.

Kuna nyumba kubwa ya kifahari yenye vyumba vitano vya kulala, vyote vikiwa na bafu ndani. Nyumba hii inaonekana kuwa na bustani na nafasi ya kutosha ya kuegesha magari pamoja na uwanja mdogo wa kuchezea mpira wa vikapu.

Hili ni jengo la ghorofa linaloitwa M4 Apartment, kama inavyoonekana kwenye ishara nyekundu juu ya jengo. Jengo lina rangi ya zambarau na kijivu na lina rushani nyingi. Chini ya jengo kuna maduka kadhaa.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili na chumba vitano inayouzwa katika eneo la Katani. Nyumba ina rangi ya manjano na bluu, ikiwa na paa la vigae. Kuna sehemu ya kuegesha magari iliyofunikwa na gari jeupe linaonekana upande wa kushoto.

Hili ni nembo ya tangazo la mali inayouzwa. Inasema for sale na jina la kampuni PAM GOLDMINE PROPERTIES na pia inataja Prime Properties mahali bora na namba za simu za mawasiliano za Angela na Sharon.

Kuna jengo refu la ghorofa nyingi lenye madirisha mengi. Jengo linaonekana kuwa katika eneo la mjini likiwa na anga ya buluu na mawingu machache. Juu yake kuna miti au mimea upande mmoja wa jengo na chini kuna eneo linaloonekana kama ufuo wa ardhi.

Huu ni bango ambalo linatangaza mradi wa majengo unaoitwa Hayat Heights . Kuna mpango ya malipo ambao ni miezi thelathini na tano ya mpango wa malipo na unapatikana. Ujenzi wa majengo unaendelea. Bei zinaanzia shilingi kadhaa na nambari ya mawasiliano iko chini ya bango.

Mandhari ni ya mji au maeneo ya makazi yenye barabara mbele na majengo mbalimbali nyuma. Kuna nyumba kadhaa zenye paa nyekundu au kahawia na jengo kubwa la ghorofa ambalo linaonekana kua bado linajengwa upande wa kulia.

Hili ni jengo refu linaloonekana kuwa bado linajengwa au haijakamilika, likiwa limezungukwa na ua wa bati na nyasi kavu mbele yake. Juu ya jengo kuna anga ya buluu lenye mawingu meupe.

Hii ni mali isiyohamishika. Kuna jengo refu linaloonekana kuwa baado linajengwa ikiwa na kuta za saruji na nguzo zenye rangi nyekundu. Jengo hili liko katika eneo wazi la udongo na kuna ukuta wa chini wa mawe au saruji mbele ya jengo.

Hii ni mali isiyohamishika. Kuna jengo refu lenye ghorofa kadhaa lililopakwa rangi ya manjano na lina madirisha mengi madogo. Juu ya jengo hilo kuna muundo mwingine mdogo wenye kuta za bluu na madirisha makubwa.

Hii ni mali isiyohamishika. Kuna jengo lenye ghorofa kadhaa, huenda likiwa na maduka au biashara chini na makazi au ofisi juu. Jengo lina rangi ya buluu na lina paa la buluu pia. Kuna maduka chini yenye milango iliyofungwa na vitambaa vya buluu vilivyowekwa kama kivuli.

Hii ni mali isiohamishika, kuna majengo kadhaa ya makazi yenye paa za rangi ya machungwa, au kahawia yaliozungukwa na ukuta mfupi, wa mawe au saruji. Nyuma ya majengo hayo kuna nguzo za umeme, au mawasiliano.

Hii ni mahali isiyohamishika. Kuna jengo refu, labda hoteli au ghorofa, lenye rushani nyingi. Jengo hili, linaonekana kuwa jeupe na lina uzio wa rushani wenye muundo. Anga juu ya samawati safi inaonekana. Kuna nyaya za umeme au mawasiliano zinazopita mbele ya jengo.

Hii ni mali isyohamishika . Kuna jengo la makazi labda nyumba ya jiji lenye ghorofa kadhaa inaonekana kuwa na madirisha makubwa na bustani hili lililopangwa vizuri mbele yake. Majengo mengine yanaweza kuonekana kwa umbali.

Hii ni mali isiyohamishika, kuna jumba la kifahari lenye maghorofa kadhaa na lango kubwa la chuma lenye nakshi linalofanana na majumba ya majumba yanayopatikana katika maeneo ya estate .

Hii ni mali isiyohamishika mandhari ya jiji inaonekana ikiwa na majengo mengi marefu ,kuna mtu au mkondo wa maji unaopita katikati ya jiji na pia kuna chimni refu upande wa kushoto.

Hii ni mali isiyohamishika. Kuna jengo la ghorofa lenye madirisha yenye nondo likionekana kuwa makazi. Mbele ya jengo kuna matanki mawili makubwa meusi ya kuhifadhi maji yamewekwa juu ya kuta.

Hii ni mali isiyohamishika, Kuna jikoni ya kisasa yenye makabati ya kijivu, kaunta nyeusi na sinki ya chuma chapua. Kuna jiko la kupikia lililojengwa ndani ya kofia la moshi juu yake.

Hii ni mali isiyo hamishika, kuna jengo refu la kisasa lenye rushani nyingi linaonekana kuwa jengo la ghorofa au hoteli likiwa limezungukwa na miti. mbingu ni ya bluu na kuna mawingu machache.

Hii ni mali isiyohamishika. Kuna majengo marefu lenye ghorofa kadhaa likiwa na miti upande wa kushoto na anga lenye mawingu juu. Majengo haya yanaonekana kuwa na rangi tofauti na kuna kuta la zege linalopita nyuma ya majengo.

Hii ni mali isiyohamishika. Kuna majengo marefu yanayoonekana. Majengo haya yanaonekana kuwa ya kisasa na yana madirisha makubwa. Maandhari ya nyuma ni mawingu ya buluu.

Hii ni mali isiyohamishika. Kuna sehemu ya ndani ya jengo ikiwa na dari kubwa yakioo unaoruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia. Kuna madirisha na milango ndani ya jengo hili. Muundo unaonekana wa kisasa na unaangazia matumizi ya kioo.

Hii ni kategoria ya mali isiyohamishika . Kuna jengo refu lenye ghorofa nyingi . Jengo hili linaonekana kuwa na madirisha mengi na inaweza kuwa jengo la makaazi . Jengo hili linaonekana kuwa jipya na la kisasa .

Huu ni mali usio hamishika upande wa kushoto na kulia kuna majengo marefu na kati yao kuna majengo mengine yanayoonekana kwa umbali ,katikati kuna anga ya buluu lililo wazi na mawingu machache. .

Kuna mananasi kadhaa yamepangwa vizuri kwenye onyesho la mbao au la kahawia. Nyuma ya mananasi kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikionyesha mazingira ya duka la rejareja.

Hii ni ndani ya duka kubwa inayoonekana kama sehemu ya matunda na mboga. Kuna rundo kubwa la viazi vitamu au mazao mengine ya mizizi mbele ya kushoto, meza ndevu iliyojaa matunda na mboga mbalimbali upande wa kulia.

Hili ni duka au sehemu ya kuuza bidhaa ikiwa na makopo mengi yaliyojaa aina mbalimbali za jamii ya kunde au nafaka kama vile maharagwe, dengu na njugu zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu au meza.

Mazingira ni ya ndani ya duka yenye taa za juu na mpangilio wa kisasa. Kuna sehemu ya kuoka mikate kama vile keki na mikate zinginezo. Kuna toroli la kuonyeshea bidhaa za mikate.

Hili ni ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ikionyesha safu ndefu ya rafu ziliyojaa bidhaa mbalimbali kama vile chakula, vinywaji na maitaji ya nyumbani. Kuna mtu anayetembea chini ya safu hiyo ya rafu.

Kuna rafu za duka zilizojazwa na bidhaa mbalimbali zilizofungashwa, zikiwemo pakiti nyingi za kahawa au chai. Rafu zimepangwa vizuri na bidhaa zimepangwa kwa safu.

Hili ni duka au sehemu ya duka kubwa inayouza bidhaa kwa uwingi kama vile karanga, matunda yaliyokaushwa na maperemende. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri kwenye viombo vya uwazi vilivyowekwa kwenye rafu kubwa.

Hii ni ndani ya duka kubwa yenye Safu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Dari ni refu na ina miundo ya chuma na taa nyingi za kutoa mwanga.

Kuna onyesho la keki na bidhaa za mikate labda katika duka la keki au mkate. Kuna keki aina mbalimbali zenye mapambo tofauti pamoja na mikate na vitu vingine vya kuoka vilivyopangwa vizuri kwenye kabati la kioo.

Kuna rafu za duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa ya watoto hasa nepi za chapa mbalimbali kama vile pampers. Rafu hizo zimepangwa vizuri na zinaonyesha aina mbalimbali za nepi na bidhaa nyingine za utunzaji wa watoto.

Hii ni sehemu ya duka kubwa kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, upande wa kushoto na upande wa kulia kuna stendi yenye viatu vilivyopangwa kwa safu , pia kuna rafu iliyojaa mafuta aina ya lotion .

Hii ni mandhari ya duka kubwa, inaonyesha sehemu ya duka ambapo kuna friji za kuonyeshea bidhaa kama vile nyama, jibini na bidhaa zingine za maziwa. Pia kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali nyuma. Taa zinazoangaza zinatoa mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Hii ni mandhari ya duka kubwa, kuna rafu za duka kubwa, zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni za kuoga, bidhaa za plastiki, za nyumbani, shampoo za nywele, na bidhaa za kuosha vyombo. Rafu hizo, zimepangwa vizuri na zinaonyesha aina nyingi za bidhaa, zinazopatikana dukani.

Hili ni duka kubwa labda ya Carrefour mega. Inaonekana kutoka nje na shata ya chuma imefunguliwa nusu, ndani ya rafu zilizojaa bidhaa, na korido pana zinaonekana wazi, zikionyesha mazingira ya ununuzi.

Hii ni mandhari ya duka kubwa. Kuna onyesha ya ndani ya duka kubwa la rejareja, ambalo linaonekana kua Naivas. Ndani ya duka hili kuna sehemu ya nyama kwenye mabano, Meat Market , na rafu zilizojaa na bidhaa mbali mbali.

Hii ni maduka makubwa kuna sehemu ya butcher ilio andikwa kwenye mabano butcher na kwenye mabano mutton juu yake. Chini kuna makundi ya vyombo inavyoonekana na ndoo au sufuria na upande wa kulia kuna rundo la bidhaa zilizopangwa labda chakula au mazao.

Hii ni duka kubwa ambapo kunaonyeshwa sehemu ya matunda na mboga katika duka. Kuna masanduku mengi yaliyojaa bidhaa mbalimbali kama vile viazi vikuu, vitunguu na matunda mengine. Baadhi ya bidhaa ziko kwenye nyavu na zingine vimepangwa wazi kwenye masanduku meusi.

Hii ni duka kubwa la vifaa vya elektroniki, kuna televisheni nyingi zilizopangwa kwenye rafu za juu na majiko na friji zikiwa chini. Juu ya duka kuna taa zilizoangaza duka zima.

Hili ni ndani ya duka kubwa, kuna rafu zilizojaa bidhaa. Kuna watu wengi wakitembea kwenye njia za duka. Taa za duka zinaangaza juu na kuangaza mazingira ya duka hili.

Hii ni ndani ya duka kubwa, yakiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Njia kuu ya kati inaonekana ikiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri. Dari ya duka ina miundo ya chuma na taa, na kuna sehemu ya kuhifadhi baridi upande wa kulia.